Kituo cha chanjo kinaonyeshwa ambapo mwanamke anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa baraokoa wakizingatia afya. Watu wengine wanasubiri kwa foleni nyuma, wakionyesha juhudi za kiafya za jamii.

Madaktari wanafanya upasuaji wakiwa wamevalia mavazi maalum. Wamejikita kikamilifu katika kazi yao. Vyombo vya upasuaji vimetumika kwa uangalifu.

Wataalam wa afya wamekusanyika ndani ya chumba cha hospitali wakiwa wamevaa sare na barakoa. Mgonjwa amelala kitandani akisubiri matibabu au uangalizi. Hali hii inaonyesha huduma muhimu za afya zinazotolewa nchini.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi yenye mistari myekundu na meusi huku mhudumu aliyevaa glavu nyeupe akisimama pembeni akimwangalia kwa makini. Vitu binafsi vimepangwa juu ya rafu ukutani kwenye chumba chenye rangi ya samawati.

Watu wamesimama karibu na lori la kubebeka. Kuna mabango ya benki mbele ya lori. Lori linaonekana kuwa kliniki ya rununu labda inatoa huduma za afya. Hii ni huduma inayofikika kwa jamii.

Wahudumu watatu wamesimama mbele ya bango la afya likiwa na ujumbe kuhusu usaidizi wa afya ya akili pamoja na hatua za kukabiliana na hadhari za covid-19 katika kaunti ya Transnzoia kupitia mradi wa Takoso.

Vibanda vya kisasa vilivyotengenezwa kutokana na makontaina vimeandikwa kliniki kwa maandishi mekundu. Vina bendera vya Kenya na nebo ya taifa, na watu wawili waliovaa sare wanatembea kuelekea eneo hilo la huduma za afya.

kliniki ya kutembea ya Beyond Zero, inatoa huduma. Afisa mmoja anamshukisha mgeni muhimu labda mke wa rais. Kliniki hutoa huduma za matibabu muhimu.

Daktari wa meno anampima mgonjwa wake akitumia vifaa maalum. Daktari amevalia barakoa na glavu akizingatia usalama na usafi. Hali hii inaonyesha huduma muhimu ya afya ya kinywa ikisisitiza umuhimu wa afya.

Daktari wa meno anatumia mfano wa meno kuelekeza jinsi ya kupiga mswaki. Anatoa elimu kuhusu afya bora ya kinywa. Uchunguzi wa mara kwa mara ni muhimu.

Mwanamke anaonyesha meno yake meupe akitumia kidole kuinua mdomo. Afya bora ya kinywa huonekana wazi ikileta tabasamu nzuri. Jino safi huleta ujasiri na furaha.

Mtu anapokea huduma ya kusafisha meno, ambapo brashi maalum inatumika kwenye meno yake. Daktari wa meno, anaonekana akishikilia kifaa hicho, kwa uangalifu akionyesha utaalamu wa matibabu.

Madaktari wawili wanatibu mgonjwa wa meno. Wamevaa mavazi maalum ya hospitali, ya rangi ya samawati. Utaratibu wa matibabu unaendelea kwa umakini mkubwa. Inaonyesha huduma ya afya ya kinywa.

Daktari anatayarisha vyombo vya upasuaji mezani. Amevalia glavu za samawati, akionyesha usafi, na utaalamu. Vyombo vyote vimepangwa vizuri, tayari kwa matumizi.

Kwenye meza ya samawati, vifaa vya daktari wa meno vimepangwa. Vifaa hivi ni pamoja na kioo kidogo na ndoano mbali mbali, vikisubiri kutumika. Hii inaonesha umuhimu wa vifaa hivi katika kudumisha afya ya kinywa.

Rangi ya meno inarekebishwa ikitumia brashi ndogo. Meno yaliyo karibu yanaonekana meupe. Hali hii inaonyesha huduma ya kisasa ya afya ya kinywa inayolenga urembo wa meno na kutoa tabasamu zuri.

Dakatari wa meno anamchunguza mgonjwa kwa makini. Amevaa barakoa na glavu akihakikisha usalama. Mgonjwa amefungua mdomo tayari kwa matibabu. Huduma za afya ya meno ni muhimu.

Gari la wagonjwa la Toyota limeegeshwa nje. Limepambwa kwa alama za msalaba mwekundu na maneno ambulance yameekwa mbele. Nambari ya usajili ya kenya inaonekana wazi. Mandhari yana mimea na nyumba kwa mbali.

Amesimama kwenye udongo mwekundu, akichunga kundi la mbuzi weupe. Mbuzi kadhaa wanaonekana wakitembea karibu naye. Mandhari ya asili yenye miti na mimea inaonekana wazi nyuma yao.

Mvua kubwa imesababisha mafuriko mitaani na watu wanapita kwenye maji. Baadhi yao wanajaribu kuvuka barabara iliyojaa maji. Mafuriko imeleta changamoto nyingi kwa wakazi.

Vifusi na mabaki ya nyumba zilizoharibiwa vimetapakaa. Inaonesha kua eneo lilikumbwa na janga la moto mkubwa. Watu wachache wanatembea katikati ya uharibifu.

Mwanaume anajaribu kuzima moto wa nyika kwa kutumia rundo la majani. Moto unazidi kuenea haraka, ukihatarisha mazingira. Juhudi za dharura zinahitajika ili kuudhibiti.

Majengo yamezungukwa na mafuriko makubwa. Watu wanapita katikati ya maji mengi. Hali inaonekana kuwa ngumu na inahitaji msaada. Inawakilisha adhari za hali mbaya ya hewa.

Malori kadhaa ya ups yamepakiwa mfululizo barabarani yakibeba misaada ya kibinadamu. Bendera iliyo mbele ya lori la kwanza inatangaza ujumbe wa delivering humanitarian relief . Huu ni msafara muhimu wa usaidizi uliyesimama tayari kupeleka mzigo.

Mchovyo wa mandhari ya chini ya bahari unaonyesha mvaaji wa vazi la maji akiwa amezungukwa na samaki wa rangi tofauti. Anashikilia kamba ndefu, huku miamba ya matumbawe ikiongeza uzuri wa mazingira.

Wazimamoto wanadhibiti moto mkali katika jengo la mbao. Moshi mweusi na miale mikubwa inaonekana huku wataalamu wakipambana nao kwa ushujaa.

Kiti cha daktari wa meno chenye rangi ya samawati kimezungukwa na vifaa vya kisasa kama taa ya juu, skrini mbili zinazoonyesha picha ya meno na zana za matibabu kama bomba la kuvuta na mashini za kusafisha. Mazingira ni safi na ni ya kitaalam.

Karatasi nyingi zimewekwa mezani na mtu anaandika kwenye karatasi ya samawati huku akitumia kalamu. Faili ya manjano inaonekana wazi. Kuna shughuli za uandishi wa nyaraka muhimu hospitalini.

Meza ya maabara imejaa vifaa vya uchunguzi ikiwemo darubini ya coslab ,mitungi ya vipimo vyenye vichwa vyekundu na mashini ya kijani kibichi, dirisha la nyuma linaonyesha ukuta wa buluu uliopigwa rangi safi.

Chupa kubwa ya dawa ya kuua vijidudu imeonyeshwa. Kioevu chake kina rangi nyekundu inaeleza matumizi yake kwa nje pekee. Dawa hii muhimu husaidia kuzuia mambukizi hospitalini na manyumbani.

Mashine ya kufuatilia afya ya mgonjwa inatumika hospitalini. Inaonyesha mapigo ya moyo na viwango vya oksijeni. Mgonjwa amelala kitandani akipokea matibabu muhimu. Teknolojia ya matibabu inasaidia madaktari.

Chumba kimejaa vifaa vya matibabu ,kikionekana kuwa sehemu ya rediolojia kikiwa na mashine ya x-ray na jedwali la wagonjwa. Paneli za udhibiti zipo ukutani zikiwa na swichi na vitufe.

Mtu anashikilia feni ndogo nyeupe ya mezani, iliyowekwa juu ya sakafu ya vigae. Anaonekana kuikagua au kuirekebisha, huku waya wa umeme ukiwa haujaunganishwa.

Muuguzi amesimama karibu na kifaa cha kuweka watoto wachanga, akimwangalia mtoto. Mtoto mdogo amelala ndani ya kifaa hicho kinachotoa joto. Utunzaji wa kitaalumu, unapatikana ukiwapa watoto wachanga mazingira salama na yenye afya.

Daktari anajaza sindano kutoka kwenye chupa. Chupa ya sindano na kifaa kingine cha plastiki viko ndani ya sanduku. Vipimo vya mirija vipo karibu. Maandalizi ya matibabu yanafanyika kwa uangalifu

Dawati la kliniki lina vifaa vya matibabu ikiwemo kompyuta na chupa za kupimia damu. Chupa za kusafisha mikono pia ziko mezani. Dawati hilo linaonekana kuwa sehemu ya maabara ya kimatibabu.

Mke amelala kifudifudi juu ya kitanda cha matibabu akipokea huduma ,mtaalamu wa afya anasimama karibu naye akimsaidia kwa uangalifu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia chumbani.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na nguo za kijivu, akijaza fomu. Nywele zake zimefungwa vizuri. Chumba kina vifaa vya matibabu, na soketi za umeme ukutani. Inawezekeza anarekodi taarifa za mgonjwa hospitalini.

Mtu amepiga magoti kanisani, akiwa amevaa shati jekundukama ameinamisha kichwa kwa huzuni au tafakari. Mkono mmoja umeegemea kwenye benchi ya mbele, karibu na kitabu kilichofungwa pembeni.

Mwanaume ameshika kichwa chake, akionesha mawazo mengi. Kompyuta mpakato na miwani vipo mezani. Inaashiria mkazo au uchovu kutokana na kazi. Hali yake inaeleza mzigo wa mawazo.

Kibandiko cha bidhaa ya Health Aid Vegan Vitamin C kinaonekana wazi. Kinaonyesha kuwa bidhaa iyo , ina vidonge tisini na imetengenezwa bila viambato vya wanyama.

Mtoto anapata chanjo akiangalia juu. Mkono wa mtu mzima unampa chanjo hiyo muhimu. Afya ya watoto inahakikishwa kupitia kampeni hizi Za chanjo.

Mtoto mchanga anapokea chanjo ya matone akifungua mdomo. Mkono wa mlezi unahakikisha chanjo inafikia lengo lake. Afya ya umma unapewa kipaumbele ikisaidia watoto kukua wakiwa usalama.

Watoto kadhaa wamekusanyika wakijifunza kwenye kitabu cha picha. Wanaelekeza kwa umakini, wakiwa wamekaa juu ya mkeka wa nyasi unaouzunguka.

Mama mwenye furaha anamshikilia mtoto wake mchanga hospitalini. Mtaalamu wa afya amevaa glavu akimchunguza mtoto. Wanawake wengine wanasubiri kwa uvumilivu ikionyesha huduma za afya.

Ukaribu wa madawa ya malaria, sindano na vidonge unaonyeshwa. Hii inaashiria jitihada za kupambana na ugonjwa huo wa malaria. Vitabu vya matibabu vinaonekana nyuma vikiwakilisha utafiti na elimu muhimu katika sekta ya afya.

Mlezi anamuhudumia mtoto mchanga kwenye kitanda chake cha kulala. Ukuta umetengenezwa kwa michoro ya katuni ikiongeza furaha. Eneo la kitalu linaonekana likitoa huduma bora kwa watoto.

Mwalimu anasimama karibu na mwanafunzi anayenawa mikono kwenye tanki la maji lililotolewa na UNICEF. Wote wawili wamevaa barakoa wakizingatia afya na usalama. Jengo la shule linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya elimu.

Mwanariadha amelala juu ya nyasi huku mguu wake wa kushoto ukinyooshwa na mhudumu aliyevaa stethoscope shingoni. Mazingira ya michezo yanaonyesha tukio la huduma ya kwanza au mazoezi ya kurekebisha misuli kwa mchezaji aliyeumia.

Kifaa kamili cha usalama kimepangwa vizuri kikiwa na kofia nyeusi na pedi za magoti na kiwiko. Pedi hizo zimeundwa kutoa ulinzi wakati wa shughuli za nje. Vifaa hivi ni muhimu kwa mchezo kama vile kuteleza kwenye magurudumu au kuendesha baiskeli.

Majani mapana ya kijani yamejaa sana kwenye eneo hili la asili. Maua madogo ya waridi na meupe, yamechanganyika, katikati ya uoto huu yakiongeza mvuto wa bustani au msitu.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi, inaonekana porini. Majani haya yaliyochanua kikamilifu, yanaonesha uhai na afya. Anga ya hewa linaonekana safi, likiashiria mazingira ya asili.

Miti mirefu yenye majani mengi inaonekana ikinyoosha juu kuelekea anga. Matawi yaliyojaa majani yamefunika sehemu kubwa ya picha. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani.

Majani ya mgomba mkubwa yanaenea juu ya bustani yenye mimea tofauti. Uoto ni mnene, wenye mchanganyiko wa vichaka na miti midogo. Katika nyuma kuna jengo na anga lenye mawingu meupe, likionekana juu.